Watoto wawili wameinama, mvulana na msichana, kibuyu mkononi. Kando yao ni kidimbwi kilicho na maji chafu, wanajaribu kuyateka.

Hili ni wadi la kutengenezwa, lina vitanda vingi pamoja na wagonjwa, ina mhudumu mmoja na televisheni lililo mbele linaongea.

Chupa la chanjo. Ni ya kutibu ugonjwa wa surua, matumbwitumbwi na rubella . Hupeanwa kwa watoto wadogo kwenye hospitali na zahanati.